Tunaona mtu mmoja ambaye anamwaga maziwa kwenye mitungi. Kuna gari moja aina ya tuktuk ambayo imebeba mitungi mingi. Kwenye usoni unaweza kuona uwanja mkubwa ambapo unaweza kuona miti na pia liko na mawingu.

Hapa kuna ndizi kadhaa kuna ndizi ambayo imewekwa kwenye kreti na ndizi zimetapakaa kwenye vigae vya rangi vya samawati ukuta huu unakaa umepakwa rangi ya jeupe.

Kuna ng'ombe wawili weusi, na kuna mashini inayokamua, kuna maziwa chini yake, kuna vikombe nne, kuna vyuma.

Hii ni shamba la ndizi .Ndizi haya ni yamepandwa juzi hayajazoeishwa unaeza kuangalia visingiti vya miti. Pia kuna mimea kadhaa kwenye usuli.

Hii ni mbuga ya shamba ambapo mandizi na migomba ya mandizi zimepandwa. Hali kadhalika shamba hii limepaliliwa. Kuna mimea mingineyo, kuna miti.

Hapa kuna watu wawili mmoja anamwaga maziwa kwenye mkebe na mwingine anatoa mitungi ya maziwa kwenye gari. Kuna neti ambapo inamwagwa juu yake.

Hii ni shamba la ndizi, ndizi haya yamepandwa kwa laini, jumba hili ni kubwa, ni la hema na vyuma na mimea mengine kama nyasi.

Kuna kijana mmoja ambaye anatengeneza vitu ambazo zinakaa maharagwe maharagwe hivi, kuna watu ambao wamepiga magoti, kuna ambao wameshika maharagwe hayo, kuna ambao wanapiga.

Hapa kuna ng'ombe aina ya freshian , inakula, na kuna mashine ambayo inakamua ng'ombe hii. Kuna ndoo ambayo inachukua maziwa haya, kuna mlango.

Hapa kuna jamaa mmoja ambaye ameshikilia mgomba wa ndizi ndogo sana ambao umeiva. Jamaa huyo amevaa kofia na pia anashati ya rangi ya samawati kuna vigombe ya ndizi.

Hapa kuna mkulima mmoja ambaye anavuna mazao yake , mkulima huyu amevaa kofia unaweza kuangalia mahindi ambayo yamepandwa kwenye laini ,pia unaweza kuangalia miti.

Huyu ni mwanabodaboda ambaye anabeba mitungi na mizigo kwenye gunia. Kwenye barabara hili pia unaweza kuangalia magari na lori na pia watu wanavuka. Pia unaweza kuangalia miti na kuna miti za stima.

Hapa kuna jamaa mmoja ambaye anaonekana kunyunyizia dawa ng'ombe zake. Ng'ombe haya imepangwa kwenye laini. Nje kuangalia miti kwenye usuli na pia unaeza kuangalia nyasi. Jamaa huyu amevalia viatu ya gumboot .

Haya ni chakula ya ng'ombe, ambayo yamewekwa yapigwe na jua, kuna jamaa mmoja ambaye amesimama juu, akibadilisha badilisha. Kuna watu kadhaa ambao wamevalia nguo tofauti tofauti. Hii picha ilikua imepigwa mchana, unaweza kuangalia miti kwenye uzuri.